Kwenye hema ya kutolea chanjo, daktari mmoja aliyevaa barakoa na shati cheupe anaonekana akimimina dawa kutoka kwenye chupa ndogo kwa kutumia sindano huku akijitayarisha kwa kutoa chanjo.

Katika mazingira ya hosiptali ya meno, daktari mmoja aliyevalia ovaroli jeupe, barakoa na glavu, anaonekana akiingiza kifaa fulani kwenye mdomo ya mgonjwa aliyelazwa kwenye kitanda maalum ya upasuaji.

Kwenye chumba cha wagonjwa mahututi, daktari aliyevaa glavu na barakoa anaonekana akiweka mashine ya kupumua kwenye mdomo na mapua ya mgonjwa aliyelazwa kwenye kitanda maalum ya upasuaji.

Watu waliobeba mabango yalioandikwa stop the period shame kwa shughuli ya uhamasishaji. Mbele yao kuna pakiti za taulo za kike zilizopangwa vizuri kwa shughuli ya kusabazwa kwa vijana wasioweza kununua.

Kwenye mazingira ya shule ya upili, wanaume wawili wanaoneakana wakiongea karibu na vioo vya vijana, kando yao kuna sehemu iliyotengwa na ina maandishi ya nyekundu, inayoelekeza wanafunzi wanawe mikono hapa.

Mtu mmoja aliyevalia shati nyekundu na cluff nyeusi anaonekana ameshikilia paketi ya maji na brush huku akisukua sakafu ya choo ya shule. Ukuta ya choo hicho kina maandishi yanayoelekeza watoto waoshe mikono baada ya kutumia choo.

Kwenye chumba cha mganga wa kienyeji vitu tofauti kama vile mizizi ya miti ngozi ya wanyama na vibuyu vya kuhifadhi dawa zinaonekana. Kibuyu moja iliyo na dawa ya rangi nyekundu imewekwa juu ya meza.

Katika mazingira hospitali, mtoto mmoja aliyena shati ya rangi nyekundu anaonekana ameketi uku daktari aliyevalia ovaroli jeupe akiedelea kutegeneza dawa kwa ajili ya kutoa chanjo.

Kwenye wadi ya watoto, dakitari moja aliyevalia mavazi ya buluu anaonekana akisikiliza mapigo ya moyo ya mtoto moja aliye ndani ya incubator kwa kutumia kifaa kiitwacho stethoscope .

Kwenye wadi ya wajawazito, mama mmoja aliyevaa mavazi ya wadi anaonekana ameshikilia mtoto mchanga aliyefungwa kwa kitambaa cheupe, mama huyu anakaa kumtamani sana yule mtoto.

Mwanaume mmoja aliye valia mavasi ya usalama kama vile ovaroli cheupe, barakoa na helimeti, anaonekana akinyunyiza maji yenye sabuni kwenye mitungi ya gesi kwa shughuli ya kuzisafisha.

Chupa mbili ya kiooo, iliyo na kifuniko ya chuma, ina maandishi MMR , ikiwa ni kifupishi cha dawa inayotumiwa kuzuia magonjwa kama vile surua , kipindupindu na rubela.

Chupa mbili ya kioo na kifuniko ya plastiki ina maandishi juu yake ya MMR. Ikiwa ni kifupishi cha chanjo inayotolewa dhidi ya magonjwa kama surua, kipindupindu, na rubela.

Watu wengi wanaonekana wamesimama juu ya daraja uku wakishuhudia maporomoko ya ardhi yaliyotokea kutokana na mafuriko ya mvua kubwa ulionyesha. Watu hao wanaonekana kushangazwa na yale matukio.

Watu wanaonekana wamesimama kando ya barabara ulioporomoka, kutokana na mafuriko yaliyosababishwa na mvua kubwa ulionyesha. Watu hawa wamesimama kwa mshangao, huku wakishuhudia matukio haya.

Kwenye chumba maalum ya kutolea chanjo. Daktari mmoja aliyevalia barakoa anaonekana akidunga sindano mama mmoja aliyeketi chini. Mama huyu anaonekana mtulivu na ameshikilia karatasi za hospitali.

Katika eneo la kutoa chanjo, madaktari waliovalia ovaroli jeupe na barakoa, wanaonekana wakisimama, huku wakifungua dawa. Kando yake, kuna daktari mmoja aliyevalia glavu, anayeshughulikia mgonjwa mmoja.

Mtu mmoja aliyevalia mavazi ya kujikinga kama vile barakoa, ovaroli ya buluu na glavu anaonekana ameshikilia mitungi mbili iliyo na rangi ya manjano na buluu na ina maandishi ama mchoro wa alama ya onyo.

Mwanaume mmoja aliye na mavazi maalum ya rangi ya manjano na kambuti ya rangi nyeupe, anaonekana amebeba kifaa fulani kwenye shingo yake ya kuhifadhi chanjo ama dawa.

Wahamasishaji wa afya waliovalia jaketi ya rangi ya buluu hafifu, wanaonekana kupokea simu huku wakiwa wameshikilia juu simu hizo ili kuweza kufanyia kazi ya kuwahamasisha jamii.

Kwenye eneo kavu lisilokuwa na nyasi wala mimea yoyote, wanawake wawili wanaonekana wakiwa kwenye shughuli ya kuchota maji. Ni kama mwanamke mmoja anaonekana ameshikilia mitungi miwili ya maji, huku mwingine akiwa ameshikilia kifaa fulani cha kichota maji kutoka chini.

Kwenye mazingira ya hospitali mgonjwa mmoja anaonekana akiingizwa kifaa fulani kwenye masikio na daktari aliyevalia ovaroli nyeupe na glavu. Kando yao kuna watu wanaoshuhudia shughuli hii.

Katika mazingira ya hospitali, daktari mmoja aliyeshikilia kalamu na kitabu anaonekana kutabasamu huku wakipiga gumzo na mgonjwa aliyeketi kwenye kiti maalum cha kufanyia upasuaji.

Kwenye mazingira ya hospitali, daktari mmoja aliye valia koti jeupe, anaonekana akidunga sindana mama Moja aliye keti chini na kuvaa barakoa. Kando yake Kuna daktari msaidizi wake, aliye valia koti la bulu.

Kwenye wadi ya wajawazito mama mmoja aliyevalia mavazi rasmi ya wadi anaonekana akitabasamu huku akiwa ameshikilia mtoto mdogo aliyezaliwa muda mfupi uliopita. Mtoto huyo amefungwa kwa kitambaa nyeupe.

Mkono wa mtu mmoja unaonekana umeshikilia pakiti za taulo za wanawake, zilizopangwa juu ya meza kwa njia kwa mpangilio mkubwa. Taulo hizo, zina rangi ya buluu.

Kwenye mazingira ya shule, wanafunzi waliovalia sare za shule na wameshikilia chupa ,wanaonekana wakipanga foleni ili kuchota maji kutoka kwenye tangi ya bluu ilioandikwa we drink clean water donated by hope care .

Kwenye hospitali ya macho daktari moja aliyeketi chini na kufaa barakoa anaonekana akitumia mashine kama (microscope) ili kuangalia macho ya mwanamke moja aliyeketi kwa upande mwingine.

Chupa ya kioo iliyo na rangi ya kijani na kifuniko ya plastiki ina maandishi D 3 juu yake. Hii inamaanisha kwamba inabeba dawa inayotumiwa kuongeza vitamini muhimu ya D inayokinga mwili.

Chupa ndogo ilitengenezwa na kioo na kifuniko na chuma ina maandishi ya yellow fever kuashiria kwamba inabeba dawa inayotolewa ili kuzuia ugonjwa ya homa ya manjano kando ya chupa hii kuna sindano iliyo na ncha kali.

Mtu mmoja aliyoa valia nguo za usalama kama vile ovaroli cheupe , barakoa na glovu akionekana akifanya shughuli ya kunyunyizia mimea yenye rangi ya kijani. Anatumia mashine ya ngongo kutiririza dawa kwenye mimea.

Daktari wa ng'ombe aliyevalia ovaroli ya rangi ya manjano, barakoa na glavu, anaonekana akiingiza kifaa kwenye pua la ng'ombe, huwenda kumpima hali ya joto ya mwili.

Mkono umeonekana umeshikilia chupa ya kioo na kifuniko cha chuma iliyo na maandishi MMR kuashiria kifupishi cha dawa inayotumiwa kuzuia magonjwa kama vile surua, parototisi na rubella.

Kwenye eneo kavu lisilokuwa na nyasi wala mimea yoyote, ngamia mmoja anaonekana amelala chini. Ngamia huyo anaonekana kukosa nguvu kutokana na kukosekana kwa chakula.

Chupa ya kioo yenye kifuniko ya plastiki ina maandishi easy iron huku ikiashiria kubeba vidonge vinavyotumiwa ili kuongeza madini muhimu ya chuma.

Kwenye habari iliyochapishwa mwaka wa 2019, watu wengi wanaonekana wamesimama juu ya nyumba iliyoboromoka huku watu waliovalia mavazi rasmi ya usalama wakiwa wamefika eneo hili ili kufanya uokoaji wa maisha na mali.

Kwenye wadi ya waja wazito, mama mmoja aliyevalia mavazi ya rangi ya kichane anaonekana ameshikilia mtoto mdogo. Mama huyo, anaonekana ametabasamu na kuwa na furaha kuashiria kwamba amefurahia kuzaa mtoto huyo.

Kwenye eneo la kutolea chanjo, mwanamke mmoja aliye na nywele ya rasta na amevalia barakoa anaonekana akipanguzwa mkono kwa kutumia pamba kisha kudungwa sindano ya chanjo. Kando yake kuna meza iliyowekwa kifaa cha kuhifadhi chanjo.

Kwenye chumba cha kufanya upasuaji, daktari mmoja aliyevaa overoli nyeupe, glovu na barakoa anaonekana akiingiza kifaa fulani kwenye mgonjwa huku akiangalia picha yake kwenye skrini ya kompyuta.

Katika eneo la kutolea chanjo daktari mmoja aliyevalia mavazi rasmi ya buluu na barakoa anaonekana akidunga sindano mzee mmoja aliyeketi chini. Mzee huyo anaonekana tulivu.

Katika chumba ya mganga ya kienyeji vitu kadhaa kama vile pembe ya ng'ombe mifupa ya wanyama na mizizi ya miti yanaonekana yamewekwa juu ya meza iliyo wekwa kitambaa nyekundu . Mganga huyu anaonekana akiwa ameshikilia kitu kama kibuyu.

Mkono moja ulio valia pete unaonekana ukimimina dawa kutoka kwenye chupa mbili ndogo kwa kutumia sindano. Mtu huyo anaonekana kujitayarisha kutoa chanjo.

Katika hospitali ya meno, mgonjwa mmoja anaonekana amelazwa huku daktari aliyevaa mavazi rasmi cheupe na barakoa na glavu anaonekana akitumia kifaa fulani kuingiza kwenye mdomo wa mgonjwa ili kung'oa meno.

Kwenye sehemu ya kunawa mkono, mwanaume mmoja aliyevalia ovaroli ya kijani anaonekana akidondoa dawa ya kuosha mkono kutoka kwenye mashini fulani iliowekwa juu yake.

Chupa iliyotengenezwa na kioo na kifuniko cha chuma ina maandishi MMR vaccine ikiwa ni kifupishi cha dawa inayotumiwa kuzuia magonjwa kama vile surua, kipindupindu na rubela.

Katika eneo la kuchota maji watoto wadogo walio valia mavazi nyekundu nyeupe na buluu wanaonekana wanainama huku wakichota maji kando yao kuna maji yanayotiririka.

Chupa ya Rangi ya kijani iliyotengenezwa Kwa kioo Na kifuniko ya plastiki Ina maandishi makubwa ya iron

Kwenye eneo kavu lisilokuwa hata na nyasi wala mimea yoyote, wanaume wawili wanaonekana wakitembea huku wakiwa wamejifunga mitambaa. Kando yao kuna mizoga ya ng'ombe iliyokufa kutokana na njaa.

Choo cha umma chenye rangi ya kijani na manjano kimejengwa kwenye mazingira yaliyona majani mabichi na safi. Mwanaume mmoja anaonekana akielekea kwenye choo hicho.

Kwenye eneo lilifurika kutoka na mvua kubwa iliyonyesha, mwanaume moja anaonekana akifuka maji kuelekea kwenye nyumba yake huku akifuatwa na mtoto aliye na mafasi ya rangi nyekundu.

Kwenye wadi ya wajawazito mama mmoja aliyevalia shuka ya rangi waridi anaonekana ameshikilia mtoto mdogo huku juu yake kuna neti ya kuzuia ugonjwa wa malaria.

Kwenye mazingira ya hospitali daktari aliyevalia barakoa na wavu wa nywele anaonekana akimtayarisha mgonjwa kwa ajili ya upasuaiji. Mgonjwa huyo amelalishwa kwenye kitanda maalum ya upasuaji.

Chupa ya kioo yenye kifuniko ya chuma. Inaonekana ikiwa na maandishi ya Polio Vaccine , kuashiria kwamba ina dawa ama chanjo inayotumiwa ili kuzuia ugonjwa wa polio.

Chupa ndogo iliyo tengenezwa kwa kioo na ina kifuniko ya plastiki. Ina maandishi juu yake ya MMR ikiwa huu ni kifupishi cha dawa inayotolewa dhidi ya surua, kipindupindu na rubela.

Katika eneo la kutolea chanjo, daktari mmoja aliyevaa mavazi rasmi na barakoa anaonekana akipanguza mkono wa mzee mmoja aliyeketi kwa kutumia kitambaa kinachofanana pamba, huku akiwa tayari kumdunga sindano.

Chupa ya plastiki yenye rangi nyeupe. Ina maandishi juu yake inayosema Pills for sex , kuashiria kwamba ina vidonge ndani yake, inayomezwa wakati wa kufanya ngono.

Kwenye wadi ya watoto. Mama mmoja aliyevalia shati nyeusi anaonekana akimbadilisha mtoto diaper zake. Mtoto huyo amelala ndani ya kipashio joto cha watoto wachanga.

Kwenye mazingira ya hospitali, daktari anayeonekana amevalia mavazi ya rangi ya bluu, glavu na barakwa anaonekana akifanya usafi hasa kwenye pande wa kiti kinachotumika wakati wa upasuaji.

Kutoka eneo lililo na mafuriko kutokana na mvuo kubwa ulio nyesha. Watu wanaonekana wakisafirishwa kutoka kwenye nyumba zao kwa kutumia maboti tofauti. Watu wanao fanya shughuli ya kusafirisha watu, wanaonekana wamevalia shati ya rangi nyekundu.

Katika wadi ya wajawazito waudumu wa afya wawili waliovalia mavazi ya rangi nyeupe wanaonekana wameshikilia watoto mapacha waliozaliwa muda mrevu uliopita, kando wao kuna mama wa hao watoto.

Katika barabara kuu iliyofurika kutokana na mvua kubwa iliyonyesha. Mwanaume mmoja aliye na kitambaa kwenye shingo anaonekana akifuta pikipiki ili kufuka maji haya.

Katika mazingira ya hospitali, daktari mmoja aliyevaa barakoa na glavu anaonekana akiwa amelalaisha mgonjwa mmoja kwenye kitanda maalum ya upasuaji. Daktari huyo anaonekana akitumia kifaa fulani ili kufungua mdomo wa mgonjwa huyo.

Katika hema za kufanyia matibabu, mhudumu mmoja wa afya aliyevaa barakoa anaonekana akidunga sindano kwenye mkono mama mmoja aliyeketi chini. Mama huyo ameangalia upande mwingine ili kuzuia kusikia uchungu.

Mtu moja aliyevaa kinyesa na sweta nyeusi, anaonekana akinyunyisa dawa kwenye mimea ya kijani, kwenye mgongo wake amebeba mashini, inayotiririsha dawa.

Maafisa moja wa afya anaonekana akiwaongelesha watu walio jitokeza kwenye mafunzo ya afya ya msingi. Watu hao wamekabidhiwa mifuko yenye rangi nyekundu iliyo na vifaa tofauti ya afya.

Watu wengi wameketi kwenye viti ya plastiki huku wengine wakiinua mikono juu kwa maombi. Watu hawa wamevalia barakoa ili kuzoea magonjwa kuambukiwa kama vile covid nineteen .

Nyumba moja ya kifahari na yenye ghorofa inaonekana imeporomoka, huku vyuma vilivyotumika kwenye ujenzi vimetoka, atu wamefika hapa ili kushuhudia na kufanya uokoaji wa maisha.

Kwenye mazingira ya hospitali, daktari moja aliye na mavazi mweupe anaonekana akimpa mtoto chanjo, kwa njia ya mdomo . Daktari huyo anatumia kifaa kinachojulikana kama dropper ili kumdondosha dawa kwenye mdomo.

Katika sehemu ya kuchota maji kwenye eneo kavu ,wanawake wanaonekana wakiwa wameshika mtungi huku wakipanga foleni ya kuchota maji. Kila moja anaonekana mvumilivu huku akingoja zamu yake ifike.

Mkono unaonekana ukiwa na pofu jingi jeupe kuashiria kwamba mtu huyu anatumia sabuni na maji ili kusafisha mkono wake, mazingira hapa ni ya usafi.

Kwenye nyumba ya mganga wa kienyeji vitu tofauti tofauti vimepangwa juu ya meza baadhi ya hizo vitu ni kama mizizi ya miti, ngozi ya wanyama na vibuyu ya kuifadhi dawa.

Kwenye mazingira hospitali, daktari aliye na sare rasmi na kuvaa barakoa. Anaonekana akidunga shindano mtoto aliyelazwa kwenye kitanda huku mama ya mtoto akishuhudia zoezi hili.

Kwenye eneo linaloonekana kuwa kavu, daktari mmoja aliyevaa koti jeupe na barakoa anaonekana kuandaa sindano kwa shughuli ya kumchanjaa mama mmoja. Mama huyo amevaa mapambo mingi ya shingo.

Binti mmoja aliyevaa mavazi ya usalama kama vile ovaroli jeupe, miwani na barakoa anaonekana akifanya majaribio kwenye maabara. Binti huyu akiwa na vifaa vya majaribio anaonekana makini sana.

Mwanaume mmoja aliyevaa ovaroli nyeusi na vitu za kujikinga kama vile glavu na barakoa. Anaonekana akinyunyizia dawa kwenye mimea ya kijani. Kwenye mgongo wake kuna mashine ya rangi ya manjano inayotumika kutiririsha dawa.

Mwanamke mmoja aliyevaa shati nyekundu, anaonekana amesimama katikati ya mji yenye watu wengi huku amevaa glavu na anauza bidhaa zinazoonekana kama barakoa.

Kwenye hema za kufanyia matibabu daktari mmoja aliye na mavazi rasmi anaonekana akidunga sindano mwanamke mmoja aliyeketi chini. Mwanamke huyo anaangalia upande mwingine ili asishuhudie zoezi hilo.

Mtu aliyevaa mavazi maalum ya kujikinga mwilini kama vile gumbuti , glavu na barakoa. Anaonekana akinyunyiza dawa kwenye mimea yenye rangi ya kijani kibichi. Kwenye mgongo wake amevalia mashine iliyo na mrija ya kutiririsha dawa.

Mwanamke aliyevalia kanzu nyeusi , anaonekana amesimama kwenye eneo kavu lisilo na nyasi wala mimiea yoyote . Kando yake kuna mizoga ya wamyama tofauti waliokufa kutokana na njaa.

Kwenye eneo linalo onekana kufurika, kutokana na mvua kubwa ulionyesha wanawake wawili wanaonekana wakitumia vijiti, ilikuvuka maji yaliojazwa kwenye njia ya kuolekea kwenye nyumba zao.

Mwanaume moja aliyejishikilia kwa ukuta anaonekana amesimama na magongo kuashiria kuwa ana ulemavu wa mguu. Nyuma yake, kuna jengo linaloonekana kuwa ya choo.

Mganga wa kienyeji aliyefaa nguo nyekundu na kofia ya manyoya anaonekana ameweka vibuyu kwenye shingo huku akikata mizizi kutengeneza dawa za kienyeji.

Kwenye mazingira ya hospitali daktari moja aliyevalia ovaroli jeupe, anaonekana akitoa tipa ya zoezi ya mkono kwa mtoto moja aliyekaa juu ya meza.

Chupa ya plastiki iliyo na kifuniko cheupe ina maandishi mwarubaini herbal drink kuashiria kwamba imebeba vinywaji kilicho tengenezwa kwa miti shamba kutumia mimea ya mwarubaini.

Katika mazingira ya hospitali, daktari mmoja aliyevaa ovaroli jeupe na kujifunga kitamba kwenye kichwa anaonekana akidunga mtoto mmoja sindano. Mtoto huyo ameshikwa na mama yake.

Mkono mmoja uliovalia glavu ya kijani inaonekana imeshikilia chupa moja ndogo ya kioo ilio na kifuniko ya plastiki chupa hiyo ina maandishi ya MMR ikiwa ni kifupishi ya dawa inayotoa chanjo ya kuzuia ugonjwa kama vile surua, kipindupindu na rubela.

Kwenye kliniki ya bure kwa huduma ya meno. Daktari mmoja anaonekana amevalia koti jeupe na barakoa huku akifungua mdomo ya mama mmoja aliyelazwa kwenye kitanda maalum.

Kwenye hospitali ya meno, daktari mmoja alievalia mavazi ya kinga kama vile overall na barakoa. Anaonekana ameweka kifaa kimoja kwenye mdomo wa mgonjwa mmoja aliyelazwa kitandani.

Moto kubwa umetokea kwenye msitu, iliyojaa miti, moto hio inaonekana ikienea pande zote, huku moshi nyeusi ikitokea ikielekea juu hewani.

Chupa ndogo iliyotengenezwa na kioo na ina kifuniko ya chuma. Ina maandishi Yellow Viva ikiashiria kwamba inabeba ama inaivadi chanjo inayotolewa dhidi ya ugonjwa ya homa ya njano.

Kwenye meza nyeupe kuna vidonge ya rangi mbalimbali kama vile nyeupe, nyeusi, dahabu na hata nyekundu. Kando yake kuna karatasi yenye maandishi core supplement inayoonekana kuhifadhi dawa hizi.

Kwenye mazingira ya hospitali, daktari moja aliyevalia mavazi rasmi kama vile ovaroli, barakoa na wafu wa nywele, anaonekana akichezesha mtoto kwa kutumia mdoli ili kumueza kumdunga sindano.

Watu waliovalia barakoa wanaonekana wakipanga foleni hili kunawa mkono kwenye tanki ya tanki buluu iliyowekwa watu hawa wanaonekana kuzingatia usafi kubwa hili kuzuia magonjwa yanayoambukizwa kupitia kwa mkono.

Afisa mmoja wa serikali aliyevalia mavazi rasmi ya rangi ya bluu anaonekana akiwa ameketi na mwanamke mmoja, huku akimuonyesha kitabu. mwanamke huyo.

Mwanamke ameshika chupa ya plastiki, enye rangi ya chungwa na jeupe, iliyo na dawa ya vidonge, anaonekana kumimina dawa hizo kwenye kikanje cha mkono mwingine ili aweze kumeza.

Kwenye eneo kavu lisilo kuwa na nyasi wala mimea yoyote, mti mmoja uliokauka unaonekana umesimama, kwa umbali kuna milima yanayoonekana.

Katika mazingira ya hospitali ya meno, daktari aliyevalia glavu, ya rangi ya buluu, anaonekana ameshikilia kifaa kwenye mkono, na kuingiza kwa mdomo ya mgonjwa aliyevaa miwani.

Kwenye njia ya watembea mguu, dawa aina mbalimbali za kienyeji zinaonekana zimepangwa kwenye kitambaa uliotandikwa kwenye njia hio, kando ya dawa hizi kuna chupa inayoonekana kuwa na dawa nyeusi.

Tangazo la dawa ya kienyeji kutoka Masai Herbal linaonekana likiwa na picha ya mbegu mbalimbali kama vile hatikimaji na malenge, kando yake kuna picha ya mmea ya kijani.

Tangazo lina maandishi Dr Galazinga huku zikionyesha picha kama vile kisu, unga ya dawa na hata kadi ya kucheza, tangazo hili linaonyesha kuwa linatangaza daktari mganga anayeweza kutibu mambo ya mapenzi.

Kwenye chumba cha upasuaji madaktari waliovalia mavazi ya usalama kama vile ovaroli ya rangi ya buluu barakoa na glavu wanaonekana wakimshughulikia mgonjwa aliyelalishwa chini, madkatari hawa wanachungulia kwenye skrini ya televisheni ili kuweza kuona viungo vya mwili vya mgonjwa.

Kwenye eneo lililofurika kutokana na mvua kubwa ulionyesha. Nyumba kadhaa zinaonekana zimezama kwenye maji. Nyumba hizo zina mabati yenye kutu.

Kwenye mazingira ya hosiptali ya meno, daktari mmoja aliyevalia barakoa, glavu na kifaa cha kuona. Anaonekana akitumia kifaa fulani inayofanana tochi ili kumulika mdomo wa mgonjwa moja aliyelalishwa kwenye kitanda maalaum.

Katika mazingira ya kutolea chanjo daktari mmoja anaonekana amevalia barakoa ya uso na mavazi ya manjano huku akitoa chanjo kwa mtoto kupitia njia ya mdomo. Mtoto huyo ameshikiliwa na mama yake aliyeketi chini.

Kwenye chumba cha kufanyia upasuaji, madaktari waliovalia mavazi ya usalama kama vile glavu, ovaroli ya kijani na wafu wa nywele. Wanaonekana wakifanya upaswaji kwa kutumia vifaa mbali mbali.

Mtu aliyevalia shati ya rangi nyeusi anaonekana ameshikilia kifaa cha kuzima moto, yenye rangi nyekundu. Mtu huyu anaonekana ameshikilia mrija ya kifaa huku akitiririsha maji kwenye moto uliotokea.

Daktari aliyevalia ovaroli jeupe anaonekana akipima joto ya mwili ya mgonjwa mmoja kwa kutumia kifaa cha infrared . Daktari huyu ameshikilia kichwa cha mgonjwa ili kuhakikisha vipimo ni ya sahihi.

Mwanaume moja anaonekana akiangalia tangazo lililowekwa kwenye nguzi ya umeme, mwanaume huyu ,anaonekana kuwa makini, kuashiria kwamba anaziangalia huduma zilizotangazwa na hata namba ya kuwasiliana.

Daktari mmoja anaonekana kutumia kifa cha infrared ya kupima choto ya mwili kwenye mwanamke mmoja. Daktari huyo amewakelea karibu na masikio na anashikilia kichwa ili kuhakikisha kwamba ni sahihi.

Wanaume wawili walio valia mavazi ya usalama kama vile glavu, wavu wa viatu na barakoa, wanaonekana wakinyunyiza nyumba kwa kutumia vifaa vilivyo na mrija ulio kwa mngongo.

Kwenye eneo lililo na mafuriko, watu wengi wanaonekana wamesimama juuu ya daraja iliyoporomoka kutokana na mvua kubwa ulionyesha. Watu hao wanaonekana kushangazwa na tokeo hili.

Kwenye mazingira ya hospitali, daktari mmoja aliyevaa uvaroli, glavu na barakoa anaonekana akidunga sindano mwanaume mmoja aliyeketi. Mwanaume huyo anaonekana akishika kifua chake kuashiria kujituliza kutokana na ukali wa dawa.

Kwenye hospitali ya wagonjwa mahututi, daktari mmoja aliye valia barakoa anaonekana akivalisha kifaa fulani kwenye mdomo na mapua ya mgonjwa, aliye lalishwa kwenye kitanda maalum ya upasuaji.

Kwenye mazingira ya hosiptali, daktari mmoja aliyevalia ovaroli jeupe anaonekana akidunga sindano kwenye mkono wa mtoto mmoja aliyeshikiliwa na mama yake, mama ya mtoto huyu anaangalia zoezi hili kwa makini kubwa.

Kwenye eneo ya kuuza dawa za kienyeji, mizizi mbali mbali ya miti, inaonekana imepangwa juu ya meza kwa njia inayovutia. Kando yake kuna mikebe ya plastiki, inaonekana kuhifadhi dawa mbali mbali.

Nyumba yenye mabati ya kutu, inaonekana imeshika moto ,na moto inaenea kwa kasi ikielekea juu .Moshi jeusi linaonekana likiwa linapanda kuelekea juu.

Katika mazingira ya hospitali madaktari wawili waliovalia glovu na barakoa wanaonekana wakiweka vifaa kwenye mndomo ya mgonjwa aliyelalishwa kwenye kitanda maalum ya upasuaji.

Katika wodi ya watoto wachanga, mhudumu mmoja wa afya aliyevaa miwani anaonekana akipitisha mkono kwenye kipasha joto cha watoto wachanga, ili kusukuma mtoto aliye ndani.

Kwenye barabara kuu, mwanaume mmoja aliyevalia ovaroli ya rangi ya kijivu anaonekana ameshikilia kifaa kwenye mgongo wake, kifaa hicho kinatoa moshi nyeupe.

Kwenye mazingira hospitali daktari wawili walio valia glovu na barakoa wanaonekana wakimshukulikia mgonjwa mmoja alliyelalishwa kwenye kitanda maalum ya kipasuaji. Daktari mmoja ameshikilia kifaa kama tochi ili kumulika ndani huku mwingine akitumia kifaa ili kutoa jino.

Kwenye mazingira ya hospitali madaktari wawili waliovalia barakoa na glavu wanaonekana wakiingiza vifaa kwenye mndomo ya mgonjwa aliye lalizwa Kwenye kitanda maalum ya upasuaji.

Mikono ya mtu mmoja inaonekana imeshikilia chupa yenye vidonge vya rangi ya dhahabu. Mkono wa kulia umeshikilia chupa, huku ingine ikiwa inachota dawa hiyo.

Katika mazingira ya hospotali, daktari mmoja aliyevalia koti jeupe na barakoa, anaonekana akipanguza mkono ya mtoto kwa kutumia pamba, kisha kumdunga sindano, huku mama yake akimshikilia mtoto huyu.

Kwenye eneo lililofurika kutokana na mvua kubwa ulionyesha. Watu wanaonekana wakiskuma nyumba ya wafugaji aina ya manyatta ili yatoke kwenye ndani ya maji.

Watu wawili waliovalia ovaroli ya rangi ya manjano na glavu ya rangi ya nyekundu ,wanaonekana wakitiririsha vitu kutoka kwenye mtungi wa rangi ya bluu kuelekea kwenye mtungi kubwa ya rangi nyeusi.

Kwenye hospitali ya macho daktari mmoja aliyevalia ovaroli cheupe anaonekana akitumia kifaa kama microscope ili kuweza kuangalia macho ya mwanamke mmoja aliyesimama mbele yake.

Mkono uliovalishwa glavu ya rangi ya buluu unaonekana umeshikilia kifaa fulani na kuiekelea kwenye mdomo ya mgonjwa aliyevaa miwani huku akiwa anaangalia juu.

Kwenye chumba cha wagonjwa maututi. Daktari moja aliyevalia barakoa na wavu wa nywele anaonekana akiingiza mrija iliyounganishwa na mashini kwenye mdomo wa mgonjwa aliyelalishwa kwenye kitanda maalum ya upasuaji. Kwa upande mwingine kuna daktari anayesoma skrini ya mashini.

Kwenye mazingira ya hospitali, daktari aliye na mavazi ya rangi manjano, anaonekana akidunga mtoto mmoja sindano. Huku mama yake aliyevaa barakoa akimshikilia.

Katika mazingira ya shule watoto wawili, msichana na mfulana wanaonekana wakinawa mkono kwenye mtungi ya maji iliyo na rangi nyekundu

Kwenye mazingira hospitali. Daktari mmoja anaonekana kupanguza mkono wa mtoto kwa kutumia bamba ili kumdungia dawa. Mtoto huyo ameshikiliwa na mama yake aliyevalia barakoa.

Chupa iliyotengenezwa na plastiki na ina rangi nyeupe inaonekana ina maandishi Ibuprofen , ikiashiria kuhifadhi dawa ya kutumia kupunguza maumivu, uvime na homa.

Katika mazingira ya hospitali, mhudumu mmoja aliyevalia sare rasmi ya buluu anaonekana akidunga sindano mwanaume mmoja aliyejifunga na leso ya kimaasai . Mwanaume huyu akiwa amefunga mdomo wake anaonekana mtulivu.

Kwenye mazingira ya mahabara, mwanaume mmoja aliyevalia mavazi ya usalama kama vile ovaroli jeupe, glavu na barakoa. Anaonekana akitazama kwa makini vitu vilvyo ndani ya mrija ya majaribio.

Kwenye sehemu ya kupokea wageni, katika huduma ya meno ya Fine Touch, mwanamke moja anaonekana ameketi huku akitabasamu. Kwenye ukuta wa sehemu hii, kuna nambari ya kulipia huduma.

Kwenye ukumbi wa mazoezi, daktari moja aliyevalia ovaroli jeupe anaonekana kumfanyia mazoezi mwanaume mmoja aliye na ulemavu wa mguu. Kando yake kuna kiti cha magurudumu.

Chupa ndogo ya kiyoo na kifuniko ya chuma inaonekana inamandishi yellow fever ,kuashiria kwamba imepepa dawa ama chanjo inayotumika kuzuia ugonjwa unayoletwa na homa ya manjano.

Kwenye eneo lilofurika, kutokana na mvua uliyonyesha, mwanaume moja aliyevaa vesti ya rangi nyeupe, anaonekana akivuka barabara, akifuatiliwa na mtoto kuelekea kwa nyumba yake.

Mwanaume mmoja aliyevalia shati ya rangi ya buluu anaonekana amesimama. Mahali kuna tangi nyingi za maji zenye rangi nyeusi. Kando ya mwanaume huyu kuna pango lenye maandishi Waterstep.

Daktari mmoja aliyevalia glavu , anaonekana akidunga sindano. Mtoto mmoja aliyevalia shati ya rangi ya manjano na nyeusi, mtoto huyu anaonekana kulia kuashiria uchungu wa dawa.

Mkono uliovalishwa glavu ya kijani, umeshikilia chupa ndogo ya kioo na kifuniko cha chuma. Chupa hii ina maandishi yellow fever , kuashiria kwamba inahifadhi chanjo inayozuia dhidi ya ugonjwa wa homa manjano.

Katika hema iliyojengwa, vitanda vyenye magurudumu vinaonekana vimepangwa kwa njia inayovutia. Vitanda hivi vimetandikwa kwa vitambaa vyeupe. Huku kuna mtu aliyevaa barakoa anayetembea katikati yao.

Katika mazingira ya hospitali daktari aliye vaa barakoa na wafu wa nywele anaonekana ameiwekelea kifaa fulani kwenye mdomo wa mgonjwa aliye lalishwa kwenye kitanda maalum ya upasuaji.

Mwanaume moja aliyevalia shati ya rangi ya kijivu anaonekana akimfanyia mtu moja zoezi la mguu. Mtu huyo amelala chini huku akiwa amejifunga leso ya kimaasai.

Gari moja yenye rangi manjano inaonekana ikiwa katika shughuli ya kuboma manyumba yaliyojengwa. Kitanda yake kuna askari wawili wanaoonekana kusimamia shughuli hii.

Kwenye chumba cha upasuaji, wataalamu wanaonekana wamevalia mavazi maalum kama vile ovaroli , wavu wa nywele na barakoa uku wakiedeleza upasuaji.

Mtu moja aliyevalia mavazi ya usalama kama vile ovaroli jeupe, glavu na barakoa anaonekana akifanya shughuli ya unyunyuzi. Kwenye sinki ya jikoni anaonekana akitiririsha dawa kutoka kwenye mashine aliyoweka kwenye mgongo.

Chupa ya kioo na kifuniko ya chuma inaonekana kuhifadhi dawa ya kuzuia magonjwa kama vile; surua paratikishi na rubella ,kando ya chupa hii kuna sidano mbili.